Mtu aliyevaa koti la maabara jeupe akiwa amesimama kwa utulivu, mikono ikiwa imeunganishwa mbele ya mwili na nyuma kuna ukuta wa kawaida, hii ni taswira ya mtaalamu wa afya au utafiti wa kitabibu anayehusika na huduma za afya au kazi ya kisayansi.

Mimea ya aloe vera yenye majani marefu yenye miba pembeni ikikuwa katika mazingira ya asili. Kwa nyuma kuna maua na anga lenye mawingu ambapo mmea huo ni maarufu sana katika tiba za asili hasa kwa ajili ya kujibu majeraha ya moto na matatizo ya ngozi. Hii ni taswira inayoonyesha moja ya mimea inayotumika sana katika dawa za jadi duniani kote.